Hapa hili hapa ni darasa na pia naona madawati, na madawati haya naona watu hampo lakini ni kama ni class ama ni darasa yenye wanafunzi wanastahili kustahimili kuisoma vizuri.